Naona umati wa watu katika uwanja huu. Watu ni wengi sana hapa na wamekuja kusherehekea timu yao ambayo inacheza. Hii inaonyesha kwamba wanapenda hiyo timu yao sana na ni timu ambayo itashinda kutokana na jinsi ambavyo watapewa motisha na halaiki hii ya watu.

Hapa naona rais wa nchi ya Kenya anayejulikana kama William Samoei Arap Ruto na kando yake kuna jaji mkuu wa koti kuu ya nchi ya Kenya. Wanatembea hapa na wamepiga picha wakiwa na furaha sana.

Hapa watu wanatumia tarakilishi. Naona kundi ya watu wawili wawili wakiwa wanatumia tarakilishi moja moja. Hii tarakilishi ni kifaa kizuri sana ambayo ni ya maana sana katika maisha ya binadamu ya kisasa kwa sababu kila kitu kwa sasa hivi inatumia tarakilishi.

Hapa kuna mwanasiasa maarufu sana ambaye anajulikana katika nchi mzima au dunia mzima. Huyu mwanasiasa ni Raila Amollo Odinga. Ye ni mtu ambaye anasifika sana kuwa mwanasiasa bora zaidi katika nchi ya kenya kutokana na jinsi ambavyo yeye huongea na wananchi wa Kenya.

Kutokana na jinsi ambavyo picha hii iko, hii ni mtaro ambayo ilichimbwa ili kutengeneza barabara au kutengeneza daraja ambayo inaunganisha mabarabara hizi mbili lakini imeachiliwa bado na kujazwa na maji ambayo inaweza ikaleta maafa ama madhara baadaye.

Mchezo wa vikapu ambao unachezwa na wanawake. Huu ni mchezo mtamu sana, ambao unavutia watu wengi kutoka kaunti tofauti tofauti, ili kuja kutazama mpira hii. Ni mpira ambao unapendeza sana na inavutia watu wengi sana ili kuja kutazama na kupata kufurahia.

Hapa kuna watu tofauti tofauti. Naona jaji mkuu wa korti kuu la Kenya ambaye anajulikana kama Martha Koome. Kando yake kuna aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kando yake kuna rais wa nchi Kenya ambaye anajulikana kama William Ruto. Wamepiga picha wakiwa na furaha sana.

Ushindi unajidhihirisha hapa waziwazi kutokana na furaha ambayo watu hawa wako nayo na wamebeba pia kikombe wakiwa wanapiga kelele. Hii inaashiria kwamba wamekuwa washindi katika michezo ambayo wamekuwa wakicheza na ni watu ambao wanatoka katika nchi ya Kenya kwa sababu bendera ya Kenya imebebwa hapa.

Mpira wa kandanda. Naona wachezaji wa timu mbili tofauti hapa, wakiwa wanacheza mpira wa kandanda. Kule nyuma pia naona mashabiki na mashiki wakiwa wanasherehekea na kutazama mpira hii. Ili kushangilia wale ambao watakuwa washindi katika kinyang'anyiro hiki.

Hawa ni mashabiki ambao wanasherehekea na kushangilia wachezaji ambao wanacheza mpira wa kandanda kwenye uwanja. Wamekuja kutazama ili kuwasherekea wenzao ambao wanacheza ili kuwapa motisha ya kushinda mshindi na mchezo huu ambao wanacheza.

Ushindi unajitokeza hapa wazi wazi. Naona mashabiki wa timu fulani wanafurahia hapa, ili kuwapa wachezaji ambao wako uwanjani motisha, ili washinde mashindano wanaoichezea.

Furaha inaonekana hapa. Aliyekuwa Rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anafurahia sana anapomsalimia mwanamke huyu. Rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa Rais bora sana na anasifika mpaka wa leo jinsi ambavyo alilinda nchi ya Kenya na amani.

Hawa ni wanasiasa mashuhuri sana katika nchi ya Kenya. Naona wamevaa kofia ambazo zinafanana ambayo imeandikwa jina ya chama moja maarufu katika nchi ya Kenya ya ODM, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Raila Amollo Odinga,

Hapa kuna viongozi maarufu sana katika nchi ya Kenya. Naona kiongozi wa nchi ya Kenya, ambaye ni Rais William Ruto. Wamesimama wakiwa wamebeba vyeti vyao, na wanafuraha sana kubeba vyeti hivyo kutokana na kazi nzuri ambayo wamefanya.

Hapa naona wanasiasa maarufu sana ikiwemo na mawakili. Hapa naona Kalonzo Musyoka, wakiwa na kundi kubwa ya wanasiasa tofauti tofauti, wakiwa wanaelewana katika masuala ya kisiasa.

Hapa kuna mchezo wa kandanda ambao unaendelea. Naona rais wa nchi ya Kenya William Samuel Arap Ruto akiwa amesimama na hako na furaha mingi sana kutokana na mchezo ambao unachezwa. Kando yake kuna kiongozi mmoja pia ambaye anajulikana kama Raia Odinga. Pia ameketi akitazama mpira huo.

Hawa ni wachezaji ama wanaspoti kwa mchezo wa kandanda. Naona wanafanya zoezi uwanjani ili kukumbana na kupata ushindi katika mchezo ambao watacheza na timu ambayo watacheza nayo.

Ushindi unajitokeza hapa wazi wazi. Naona wachezaji wa mpira wa vikapu wakiwa na sherehe kubwa hapa wakiwa wanapiga kelele kutokana na kikombe ambacho wamekishinda. Ushindi ni kitu mzuri sana kwa sababu inaleta furaha na pia inaleta kujulikana kama wachezaji bora.

Hawa ni wanasiasa maarufu sana katika nchi ya Kenya. Hapo nyuma kuna bango kubwa ambalo limeandikwa Chungwa House na kuna picha ya mkubwa wa chama cha ODM anayejulikana kama Raila Odinga. Hapa mbele kuna wafuasi wake ambao wanataka kuongelesha wananchi kuhusiana na suala za kisiasa.

Furaha inajidhihirisha hapa waziwazi. Ninaona halaiki ya watu ikiwa na furaha sana ni watu kutoka nchi ya Kenya na wanafurahia kutokana na mwanasiasa ambaye anawaongelesha hapa akiwaambia jinsi ambavyo ataleta maendeleo akishaekwa kwenye kiti ambalo anaiwania.

Mchezo wa mpira wa kandanda ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelea hapa. Naona mpira dhidi ya timu ya Gor Mahia na timu ambayo siifahamu vyema. Mashabiki pia wameketi kule nyuma wakishangilia wachezaji ambao wanacheza kwenye uwanja hapa.

Hii ni mojawapo ya michezo mitamu sana. Michezo kama hii huwa bora sana kutazama, kwa sababu inapeana furaha sana. Kule nyuma naona mashabiki ambao wanatazama mchezo huu, na wanafurahia sana. Wanawashangilia watu wao ili wawape motisha na watu wao kushinda mchezo huu.

Michezo ya kandanda, ninaona wachezaji wawili hapa wakiwa katika uwanja na mchezo wa kandanda unaendelea. Mchezo wa kandanda ni mchezo mtamu sana ambao watu wengi na mashabiki wengi hupenda kusherehekea wakiwa wanaitazama.

Hapa kuna wanasiasa wawili mashuhuri sana, wa kiwemo na watu wengine ambao siwatambui vyema. Wanasiasa hawa ni William Samoi Ruto, ambaye ni rais wa nchi ya Kenya kwa sasa, na kanda yake kuna Raila Amolo Odinga, pia ni mwanasiasa. Mashuhuri sana katika nchi ya Kenya. Wanashabikia mipira ambayo inaendelea hapa.

Naona rais wa nchi ya Kenya hapa akiwa anasalimia halaiki ya watu. Amekuja kutuma sera zake za kisiasa kwa wananchi hawa ili kuwaongelesha na kuwaambia azimia zako kuhusiana na swala la kisiasa.

Kuna foleni ndefu hapa ambayo ni ya wazee peke yake. Ninaona wazee hapa na wanahudumiwa na mtu ambaye akona kitapakilishi mbele yake na amebeba kalamu. Hao wazee wanajiandikisha katika vitu tofautitofauti hapa.

Hawa ni wanamichezo kutoka katika nchi ya Kenya. Naona wamevaa jezi ambazo zimeandikwa Kenya na chini wamevaa kaptula ambayo pia iko na bendera ya Kenya. Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu.

Hapa ni ofisi ya huduma ya NSSF katika nchi ya Kenya. Naona wateja wengi wanagonjea kuhudumiwa wakiwa wameketi wakingojea kuitwa kwenye foleni ili kuhudumiwa, kusaidiwa katika shida ambazo wako nazo.

Huyu ni Mweshimiwa Martha Koome. Yeye ni jaji mkuu katika korti kuu ya nchi ya Kenya. Ye ni kingozi bora sana na nimesikia watu wa kijiji yetu wakimsifia kuwa anafanya kazi vyema na anafanya kazi bora sana kuliko viongozi wengine.

Hili ni kinyang'anyiro dhidi ya timu mbili tofauti. Timu hizi wanacheza mchezo wa kandanda na kule nyuma kuna mashabiki na marafiki ambao wanasherehekea mchezo huu. Wanataka kuona mahindi ili wafurahie pamoja nao.

Ushindi unadhihirishwa hapa waziwazi, wakati naona furaha katika nyuso za wachezaji hawa. Wachezaji hawa wamebeba kikombe na wanafurahia sana ushindi ambao wameupata, kutokana na mchezo ambao walicheza dhidi ya timu nyingine.

Huduma za serikali ambayo inahusiana na kutafuta kitambulisho. Ninaona maelfu ya vitambulisho ambavyo viko hapa ambazo tayari zimetengenezwa na inangojea tu wenyewe kuja kuchukua. Serikali ni kitu muhimu sana katika nchi kwa sababu inashughulikia huduma nyingi sana za binadamu.

Huyu ambaye amebeba Bibilia ni Rais wa nchi ya Kenya, ana julikana kama William Samuel Arab Ruto. Anaapa ya kwamba kazi yake ambayo amepewa kama Rais ataifanya kwa kuzingatia maisha ya binadamu.

Hapa naona aliyekua jaji mkuu katika koti kuu ya Kenya, ambaye anaitwa maraga. Naona hapa pia aliyekua rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta na kando yake amesimama bibi yake, Bi Margaret Kenyatta. Huyu alikua kiongozi mzuri sanaa wa nchi ya Kenya ambayo bado anatambulika mpaka sasa.

Hapa naona daktari huyu ambaye amevaa glavu mkononi ni daktari. Naona anashika mkono wa huyu mwingine na kumpima damu ili kudhihirisha ugonjwa ambao ule ambaye amesimama ako nayo.

Huu ni uga wa mpira na ninaona mwanamke huyu ni mshabiki sana wa timu ya Bandari FC. Naona amevaa nguo ambayo imeandikwa Bandari FC na vilevile amebeba kitambaa ambacho pia kimeandikwa Bandari FC.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Wanafurahia sana kutokana na ushindi ambao wameupata kwa sababu wana furaha sana na wanapiga kelele wakiwa wameinua juu kikombe ambayo wameushinda. Ushindi ni kitu mzuri sana ambayo inafanya mtu anakuwa na furaha.

Anayeongea ni mheshimiwa William Ruto, ambaye ni rais wa nchi ya Kenya na ambaye ako kando yake akiwa amebeba vitabu ni bibi yake ambaye anajulikana kama Rachel Ruto. Rais wa Kenya anaongelesha wananchi wa Kenya kuhusiana na mambo ya maendeleo ambayo anataka kuleta katika nchi hii ya Kenya.

Furaha kwa mashabiki. Mashabiki hawa ambao wamebeba bendera ya Kenya wanafurahia sana wakiwa wanatazama mpira ambao unaendelea hapa. Wanawashangilia watu ambao wanacheza ili kuwapa motisha ya kushinda mchezo huu.

Hili ni mojawapo la uwanja inachopatikana nchi ya kenya. Huu ni uwanja wa mpira mpira wa kandanda haswa mara mingi huchezwa katika uwanja huu. Watu hukuja kushabikia mipira ambayo huchezwa hapa.

Hii ni timu ya mpira wa kandanda ambayo ni ya klabu ya KDF. Hii ni timu kali sana ambayo imekuwa ikipiga timu zingine na naona wanafanya zoezi ili kukumbana na timu ambayo imekuja kucheza nao na wana uhakika kuwa wataupiga hiyo timu kulingana na jinsi wana furaha wakati wanafanya zoezi huo.

Mchezo wa kandanda unaendelea katika uwanja huu. Naona mashabiki na maashiki wameketi kule nyuma, wakitazama mpira na kushangilia wapendwa wao ambao wanacheza kwenye uwanja huu. Huu ni mpira mtamu sana ambapo watu hupenda kushangilia.

Naona jaji mkuu wa korti kuu ya Kenya, ambaye anajulikana kama Martha Koome. Anampa rais wa nchi ya Kenya, Daktari William Samoei Arap Ruto kijitabu kingine. Rais William Ruto anafurahia sana anapopewa kijitabu hiki.

Furaha inajidhihirisha hapa waziwazi kwa watu wa nchi ya Kenya. Naona bendera ya Kenya ikipekezwa hapa, kumaanisha wachezaji ambao wako uwanjani, ni wachezaji wa nchi ya Kenya na mashabiki ambao wako hapa ni mashabiki ambao wanawashangilia wachezaji wa Kenya ambao wanacheza.

Hili ni chama cha siasa ambalo ilivuma sana mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. Chama hili ilikuwa inaongozwa na rais wa nchi ya Kenya wa kitambo ambaye anajulikana kama Uhuru Kenyatta. Ilikuwa na watu wengi sana na ilikuwa chama bora zaidi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari. Timu ya Bandari inaonekana ni kama inacheza na inaonekana ni kama itashinda kinyang'anyiro ambacho inang'ang'ania na timu fulani katika uwanja huu. Naona mashabiki wa hiyo timu wanafurahia sana wakiwa wanatazama mpira huu.

Ambaye amebeba bibilia hapa ni rais wa Kenya wa sahii ambaye anajulikana kama William Samoei Arap Ruto anaapa ya kwamba ataifanya kazi yake ya urais kwa kuzingatia maisha ya binadamu wa Kenya. Aliye kando yake ni bibi yake ambaye anajulikana kama Rachel Ruto.

Huyu ni mheshimiwa Racheal Shebesh na anatumika kudumisha amani. Naona maandishi ambayo yameandikwa hapo kando ya picha yake ambayo yanaongea kuhusu amani. Anasema kwamba anasimama na amani na anapenda amani sana.

Naona rais wa nchi ya Kenya hapa akiwa anasalimia umayamaya wa watu. Naona watu wengi hapa ambao walikuja kuskiza maazimio ya serekali kutokana na huyu rais wa nchi ya Kenya. Alikuja kuwapa maoni yake kuhusiana na maendeleo.

Furaha inajitokeza hapa waziwazi wakati ambapo naona hawa watu wakiwa na furaha hivi. Naona wamevaa jezi ya Kenya na wanafurahia sana ili kupiga picha pamoja na kucheka na marafiki wao wengine.

Hawa ni wachezaji wa kilabu maarufu sana katika nchi ya Kenya, hii kilabu ni kilabu kali sana ambayo hupiga kila kilabu katika nchi ya Kenya katika mpira wa kandanda, mchezo wa kandanda hukuwa yao katika nchi ya Kenya kwa sababu wana wachezaji maarufu sana wenye ustadi wa kutosha.

Hapa kuna jaji mkuu katika korti kuu la Kenya na hata hivyo kando yake kuna Rais wa nchi ya Kenya ambaye anajulikana kama William Samoei Arap Ruto. Huyu jaji mkuu anajulikana kama Martha Koome. Wanatembea hapa wakiwa na furaha sana.

Spoti au michezo, naona hapa kuna michezo ambayo inachezwa hapa, naona watu wameketi hapa kando ili kutazama jinsi ambavyo mchezo huu unachezwa, naona mchezaji mmoja ameruka sana na hili ni mchezo wa kuruka shamba ambalo limelimwa kama ilivyo hapa.

Hawa ni wanasiasa maarufu wakiwa wanaongozwa na mkuu wa chama wa ODM Raila Amollo Odinga. Akiwa anaongoza kikundi hiki na naona wamevaa manguo yanayofanana ambayo yameandikwa PNU.

Huu ni mchezo wa wasichana na ni mchezo ambayo unajumuisha wasichana tofauti tofauti pamoja ,naona wanasikilizana hapa jinsi ambavyo wanaweza cheza ili wapate kua washindi katika mchezo huu .

Hili ni kapu ambalo linaweza kutumika kufanya kazi tofauti tofauti. Mtu anaeza akaamua na kuweka manguo chafu ndani ya hili kapu ili kuzuia kutapakaa kwa manguo chafu kote kote katika nyumba na vile vile mtu anaeza weka manguo safi ili kuzuia kutapakaa na kuchafua manguo safi ambayo yameoshwa tayari.

Hapa ni uwanjani, kuna mpira dhidi ya timu mbili ambazo zinamenyana katika uwanja huu. Kule nyuma ninaona umati wa watu ukiwa unashangilia timu mbili hizi ili kuona matokeo bora kutoka kwao. Naona ni timu ya Gor Mahia na AFC Leopards inang'ang'ania kikombe ambacho mshindi atatoka nayo.

Wachezaji. Wachezaji hawa ni wa nchi ya Kenya. Wanafuraha sana katika hii picha ambayo wamepiga. Hii inaonyesha kwamba wamekuwa washindi katika mchezo ambao wamecheza dhidi ya timu tofauti tofauti.

Kulingana na vile ambavyo watu wameketi hapa, hapa ni benki ama hapa ni mahali pa huduma ya kiserikali. Naona watu wameketi ili kuitwa na kwenda kuhudumiwa kule ambako watu ambao wanahudumia wameketi.

Huu ni mkutano ambao umeleta pamoja, watu kutoka maeneo tofauti tofauti, naona wengine wameketi kwenye viti na wamevaa barakoa, na wanaelekezwa na wengine ambao wameketi kwenye kiti upande huu mwingine. Naona hadi polisi pia wamehudhuria huu mkutano.

Huu ni uwanja wa mprira, ama mchezo totauti tofauti, naona mchezaji hodari ambaye anatoka katika nchi ya kenya akiwa ameruka shamba. Hapa ni mahali pa kuruka shamba na urukaji wa shamba huu pia nichezo mzuri sana ambayo mashabiki upenda kusherehekea na kutazama.

Naona polisi akiwa ameketi huku upande mwingine na kule kwingine kuna mtu ambaye ako na furaha sana na anacheka na yeye. Huyo mtu anataka kumwandikisha polisi huyu katika huduma za kiserikali ili akuwe na uwezo wa kupata huduma za kiserikali.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa vikapu na ninaona wanashangilia na kusherehekea wachezaji wenzao ambao tayari wako kwenye uwanja wanacheza, mpira huu huwa tamu sana na pia huwa tamu sana kuona na pia kusherehekea wachezaji wake.

Furaha inaonekana hapa waziwazi, kutokana na jinsi ambavyo watu hawa wamefurahi. Wamevaa jezi ambayo inafanana na wanafurahia sana kusimama hapa, ni watu kutoka nchi ya Kenya, kutokana na jinsi ambavyo mtu huyo amejipaka rangi ya Kenya katika uso wake.

Huyu ni jaji mkuu katika korti kuu ya nchi ya Kenya. Jaji huyu anajulikana kama Martha Koome ametambulika kama mtu mwenye huruma sana na mtu mzuri katika nchi hii ya Kenya. Watu wa kijiji chetu wanapiga gumzo kuhusiana naye wakimsifu sana kuwa mtu mzuri.

Hii ni mojawapo ya ofisi za serikali katika nchi ya Kenya. Hii ni ofisi ya huduma katika nchi ya Kenya. Naona watu wanatoka ndani wakiwa wana furaha na wanapiga gumzo. Vilevile kule nyuma ninaona polisi akiwa amesimama katika mlango la hili ofisi ya huduma ya nchi ya Kenya.

Mashabiki wana furaha sana huku nyuma. Natumai kuwa wanatazama mpira ambao unaendelea ili kusherehekea na kusimama na timu ambayo wanashangilia ili hilo timu wawape furaha na kuwapa ushindi.

Huduma za serikali zinajidhihirisha hapa. Ninaona mtu mmoja ambaye ako anatumia tarakilishi na mwingine anajiandikisha akiwa ameketi kwenye kiti upande huu mwingine. Ule mwingine ambaye anatumia tarakilishi anamwagiza stakabadhi zake ili kumuandikisha katika huduma za kiserikali.

Matumizi ya kipatakilishi na tarakilishi. Naona watu ambao wanapeana huduma hapa. Wameketi kwenye huu upande mwingine wakiwa wanasajilisha watu hawa kutokana na kupitia kwenye kipatakilishi na tarakilishi ambazo wanazitumia hapo.

Riadha ni mojawapo ya michezo ambayo hufanywa katika nchi ya Kenya. Naona wanariadha hawa wakiwa katika kinyang'anyiro ili kudhihirisha wazi wazi anayejua kukimbia kushinda wenzake haba. Naona wanaume wanajitahidi haba ili kukuwa washindi katika mbio hii.

Mchezo wa mpira wa vikapu. Huu ni mchezo inayopendeza sana na huwa inaleta watu wengi kwa pamoja. Watu kutoka kaunti tofauti tofauti hujumuika pamoja ili kutazama haya mipira na kuwashangilia wenzao ambao wanacheza hii mpira. Wanapenda sana na inapendwa sana na watu wengi.

Ujenzi unajidhihirisha hapa. Ninaona vifaa vya kutumia wakati wa kujenga. Ninaona tinga tinga kubwa, ambayo hutumika mara mingi kuchimba mashimo ambazo hutumika wakati wa ujenzi. Vile vile ninaona kokoto hapa na vifaa vingine vya ujenzi, kumaanisha ujenzi unataka kuanzishwa hapa rasmi.

Furaha imekumba wananchi wa Kenya hapa. Watu ambao wamejifunika na bendera ya Kenya wanasherekea hapa wakiwa na shangwe na vigelegele. Hii inadhihirisha kuwa, wachezaji wa nchi ya Kenya wamekuwa na uwezo wa kushinda mchezo ambao unaendelea hapa.

Naona mashabiki wa timu moja maarufu katika nchi ya Kenya ambayo inajulikana kama Gor Mahia. Gor Mahia ni timu maarufu ambayo inajulikana kwa ushindi. Hiyo timu hushinda michezo zote ambazo inacheza. Ni timu ambayo inajulikana kote kote nchini.

Hii ni kinyang'anyiro dhidi ya timu mbili tofauti. Wanang'ang'ania kikombe. Wachezaji hawa wanacheza mchezo wa mpira ya kabumbu. Kule nyuma ninaona washabiki ambao wameketi wakiwa wanatazama mpira hii na kushangilia timu zao.

Hivi ni vipande vya watu tofauti tofauti. Hapa ndipo mahali vipande hutengenezwa. Kipande ni kitu muhimu sana ambacho mtu anafaa kuwa nayo maishani mwake ili kuwa na uwezo wa kufanya vitu tofauti tofauti maishani.

Furaha inaonekana hapa waziwazi. Ninaona aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta akiwa ana furaha sana, wanacheka na mtu ambaye wanatembea na yeye hapa. Rais uhuru Kenyatta alikuwa rais mzuri sana ambaye anasifika mpaka wa leo kutokana na jinsi ambavyo alilinda nchi ya Kenya vyema.

Hapa ni benki. Ninaona watu wameketi kwenye viti hapa, wakingoja kuitwa ili kuhudumiwa. Kuna watu ambao wamekuja kuweka pesa kwenye akaunti zao, na kuna wengine ambao wamekuja kuangalia mabakio katika akaunti zao, na vile vile kuna wengine ambao wamekuja kufungua akaunti. Na pia bado kuna wengine ambao wamekuja kuondoa pesa kwenye akaunti zao. Kila mtu amekuja hapa na shughuli yake, na nangoja kufikiwa ili kuitwa na kuhudumiwa.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili tofauti. Wanamenyana katika uwanja huu, na kule nyuma ninaona mashabiki wa Meketi wakiwa wanahamu sana wa kushangilia mshindi kutoka katika timu hizi mbili. Wanamenyana hapa katika mchezo wa mpira wa kandanda.

Naona mawakili hapa wanaapa kutumia bibilia ili kuanza kazi rasmi kazi ambayo wanaapa kuwa watafanya na uhaki unaofaa ili kuboresha kazi ambayo anafaa kuwa wanafanya.

Siasa ndicho kitu ambacho kinajiendeleza hapa wazi wazi. Naona watu wakiwa wanafurahia sana wakiwa wamebeba makaratasi ambayo yameandikwa chama cha siasa cha KANU. Hili ni chama ambalo ilivuma sana miaka mingi iliyopita.

Hawa ni mashabiki na maashiki wa timu moja maarufu sana katika nchi ya Kenya. Timu hilo linaitwa Gor Mahia. Timu hii huwa timu kubwa sana katika nchi ya Kenya na hupiga timu zingine kutokana na umaarufu wao na ujuaji wao wa kucheza mpira wa kandanda.

Hii ni cheti cha kuzaliwa cha mtu. Mtu anafaa kuwa na cheti hiki, ili awe na uwezo wa kujiunga na shule ya upili. Na vile vile pia wakati mtu anajiandikisha kupata kipande, akishafika miaka kumi na nane, anapaswa kuwa na kifaa hiki ili akuwe na uwezo wa kupata kipande bila tatizo lolote.

Huu ni mchezo wa kandanda dhidi ya timu mbili, ambazo zinacheza katika uwanja huu. Wachezaji hawa wanajitahidi ili timu moja kati yao ipate ushindi na kuenda na kikombe.

Huu ni uwanja na hawa watu ambao wameketi hapa ni mashabiki na mahashiki wa timu fulani. Wanatazama mpira wa kandanda ambao unachezwa katika kiwanja huu na wanasherehekea timu yao ili timu yao ikuwe washindi na watafurahia sana.

Ulinzi mbaya wa mazingira. Ninaona mazingira haya yamelindwa vibaya sana, kwa sababu takataka imetupwa kando ya barabara. Hii inaweza sababisha magonjwa tofauti tofauti kama vile homa ya matumbo ama kipindupindu kutokana na uchafu uko kila mahali.

Hapa ni benki. Naona wateja wameketi katika viti hapa, wakiwa wanangojea waitwe ili wahudumiwe. Kuna wengine ambao wanataka kueka pesa kwenye akaunti zao, kuna wenye wanataka kutoa pesa kwenye akaunti zao na kuna wale ambao wamekuja kuangalia baki ya pesa ambayo iko katika akaunti yao.